Mama anamwangalia mtoto mchanga, mwenye ametoka kumzaa masaa si kitambo. Anaonekana anamwangalia kama ameenda choo.

Mama ameshikilia mtoto kwenye miguu yake, mwanaume mwenye kuvalia gwanda la samawati kwa mkono ameshikilia dawa ya matone anampatia mtoto.

Katika ukumbi huu , unaonekana wanawake Kwa wanaume wakiwa wamekalia ju ya viti wengine wakionekana wamevalia makoti kuashiria ni madaktari wakionekana Kuwa katika mashughuli za matibabu.

Vichupa hivi vinne, vitatu vikiwa vimesimamishwa kwa meza kimoja kimeshikililiwa kwa mkono, vimetoka ndani ya boxi hili na ni dawa za kutibu ukambi.